Nguzo zilizoezekwa na vyuma, vinaonekana kusafirisha nyaya za umeme. Nyaya hizi za umeme zinaonekana kushikiliwa na vigezo vilivyotengenezwa pia na vyuma. Vilevile, kuna watu wanaoonekana wakining'inia katika nguzo hizi na kujaribu kurekebisha nyaya zile.

Katika stesheni ya ukuzaji wa kawi, kunaonekana moshi kubwa ukitoka kwenye mashine maalum ya ukuzaji wa kawi. Vile vile, kuna mifereji iliyotengenezwa kwa chuma zisizopata kutu. Vile vile, mandhari ya nyuma inaonyeshana bingu iliyojaa mawingu.

Stesheni ya usambazaji wa stima inaonekana, huku kukiwa na nguzo zilizotengenezwa kwa kutumia vyuma. Vilevile kuna mashini aina kadhaa zinazoonekana katika upeo wa macho, huku ua wa mawe ukizunguka stesheni ya usambazaji na ukuzaji wa kawi ya umeme.

Vyuma vilivyoezekwa kupitisha nyaya za stima katika usambazaji wa kawi ya umeme vinaonekana vimesimama tisti, vyuma hivi vimesimamishwa kwa nguzo za vyuma pia na vinaonekana vimepitia katika manthari ilio na uoto wa nyasi ya kiasilia vile vile manthari ya nyuma ina miti mingi.

Katika stesheni ya ukuzaji wa stima ya hydroelectric kuna wanaume wawili ambao wanaonekana wakifanyia kazi mitambo ya uzalishaji wa kawi.

Nguzo za chuma zinaonekana kubeba nyaya za stima kusambaza umeme kutoka kwa kituo cha kusambaza umeme. Vile vile kwenye mandhari ya nyuma kuna nyasi ambayo imemea kando na vigezo hivi.

Katika stesheni ya ukuzaji wa umeme au kawi, panaonekana vyuma virefu ambavyo vimeezekwa kusaidia katika kutekeleza ukuzaji wa umeme au kawi na usambazaji wake.

Kutoka kwa vituo vya usambazaji wa stima. Kuna nguzo za vyuma ambavyo vinaonekana kusafirisha nyaya za stima kutoka mahali pamoja hadi pengine. Kwenye mandhari kuna miti mingi na woto asilia wa nyasi.

Nguzo zilizojengwa kutumia vyuma vinaonekana zikiwa zimepandwa kutoka kwa umbali zikisafirisha nyaya za umeme kutoka stesheni za kukuza kawi. Nguzo hizi zinaonekana kusafirisha takriban nyaya kumi na mbili kila moja.

Stesheni za usafirishaji na ugawavi wa kawi ambayo ina ustani wa kuwa kubwa sana inaonekana huku kuna chuma ama vyuma vingi ambavyo vinaweza kusaidia katika kazi ya usafirishaji wa kawi katika sehemu aina aina.

Katika stesheni ya uzalishaji wa stima ,aidha kawi , kunayo minara mikubwa iliyotengenezwa na nyaya za stima zinaonekana kusafirisha umeme au kawi kutoka stesheni hii hadi mahali kwingineko.

Mbuni wengi wanaonekana kutembea katika mbuga la wanyama. katika mandhari ya nyuma kuna majengo makubwa makubwa kuashiria mbuga hii haipo mbali sana na mji. Wanyama hawa pia wako katika mbuga ilio na uoto wa kiasilia wa nyasi.

Simba wawili ndume na jike wanaonekana kukaribiana na kusubiana. Simba hawa wamekanyaga nyasi ambayo inaonekana kushamiri sana chini ya mvua. Vile vile, nyuma yao kuna misitu ambayo ina vichaka na miti mikubwa.

Majumba mengi yaliyojengwa sawia na kitongoji duni yanaongoza kwenye upeo wa macho huku mandhari yakiwa ni maji taka yaliyozoleka katika mto uliojawa na takataka. Vile vile, majani yanaonekana kujaribu kujiopoa kutoka kwa mto huu ila majani si ya kijani kibichi ifaavyo. Mto wenyewe ni mchafu mno.

Watu waliovaa magonda ya kijani kibichi na kuvaa ngua maalum za kijuchunga kutokana na uchafu wanazoa taka katika sehemu ambapo takataka mingi zaidi imeweza kutupwa. Wanatumia reki maalum ili kusafisha mto ulio kando yao.

Akina mama takriban wanane pamoja na msichana mmoja mdogo wanaonekana kupanga laini wakiwa wawili wao wamebeba watoto kwenye mgongo. Mandhari ya nyuma inaonyeshana miti na jengo lililojengwa kwa mawe.

Mwanaume mmoja aliyekanyaga mawe kando na mto uliokauka anaonekana kutaka kupanda mawe haya huku madhari ikiwa ni ya misitu na uoto wa kiasilia wa nyasi na mawe makubwa makubwa.

Mandhari ni ya miti iliyopandwa kwa kibinafsi uoto wa kiasilia miti ambayo imechipuka pia kwa upeo wa macho kuna barabara inayoongoza mahali.

Maji mengi machafu yanapita katika sehemu ambayo kuna majumba yaliyojenjwa kwa pamoja kama vile kitongoji duni, vilevile kuna watu ambao wanafua katika maji yale yale.

Askari mmoja anaonenaka kua anamkaribia simba ambaye bila shaka anaonekana kapigwa risasi. Hali kadhalika inaonekana kwamba bunduki aliyoishika yule askari wa mbuga ndio iliyotumika kumpiga risasi simba.

Twiga watatu wamesimama katika mbuga au bustani la wanyama. Twiga wawili wanaonekana kuangalia kando na yule mwingine huku wakiwa wameguzana. Kwenye mandhari kuna miti mirefu na kijani kibichi ikiwa ni nyasi zilizowazingira.

Ndege ambaye sana sana hutoka nchini Uganda ameonekana kusimama, ana rangi tofauti tofauti mwilini mwake, ana rangi ya blue yaani samawati, ana rangi ya kijani, ana rangi nyeupe, ana rangi nyekundu na pia ana rangi nyeusi.

Miti aina ya mdaa au mgunga, yaonekana kuizingira majengo ambayo yamejengwa sambamba sambamba ambayo yaonekana kuwa yamejengwa kuwa hoteli ama kivutio cha watu kutoka nje.

Mtoto mmoja anaonekana akiwa ameshikilia mche wa mti. Mtoto huu huyu amevalia nguo ya samawati na jeupe na anaonekana kuwa pamoja na wengine ambao wanafanya shughuli ya kupanda miti.

Majumba marefu marefu ya ghorofa yanaonekana katika mandhari ya nyuma kuashiria kwamba ni jiji kubwa lililo hapo. Vilevile mbingu zaonekana kuwa za rangi ya samawati kuashiria kwamba kuna jua na mawingu kidogo kidogo hapa na pale. Vilevile katika mandhari ya mbele kuna miti iliyopandwa katika jiji hilo.

Watalii waliokuja kutembelea mbuga au hifadhi ya wanyama kama vile ndovu wadogo; wanaonekana kwenye mandhari ya nyuma wakipiga picha kwa kamera zao, huku wengine wakiangalia kwa makini watoto wa ndovu wanapopewa maziwa na mhudumu, mlinzi katika mbuga hiyo. Mandhari hiyo iko na miti na nyasi.

Maji yanayosafiri kwa ghafla yanaonekana kuanguka mahali pamoja. Kando na miti mirefu zaidi, vile vile kuna mifereji ambayo yaonekana ikichukua yale maji kutoka kwa mto huo na vile vile kuna mimea aina aina inayochipuka pale.

Wanaume watatu moja wao akiwa amevalia gwanda la kujikinga na uchafu wanaonekana wakiopoa uchafu kando ya mto ili kurekebisha mazingira. Mto wenyewe unaonekana kuwa mchafu mno na mandhari nyuma yanaonyeshana kitongoji duni ambacho pia kimezolewa taka.

Watu takriban thelathini wanaonekana kwenye eneo la burudani wakifanya mazoezi ya mwili, vile vile wanaonekana kuwa na vijana wawili ambao ni waelekezaji wa mazoezi haya.

Maji yanayoonekana yakikimbia kwa kasi mno, yanaonekana kuanguka kwenye mawe makubwa makubwa. Vilevile katika mandhari, kuna miti ya aina aina ambayo imeweza kumea. Vilevile jua linamulika maji haya na kutoa rangi ya kupendeza mno.

Tumbili watatu wanaonekana kungaliana huku mandhari ya nyuma ikiwa ni mti aina aina. Tumbili hawa huenda wapo katika mbuga la wanyama.

Bustani inaonekana kuwa na uoto wa asilia wa nyasi na miti iliyopandwa kando kando. Vile vile kuna viti vya watu kukalia na kivuli cha miti.

Watu wanne wakiwemo maafisa wawili wa kulinda usalama, wanaonekana kuushikilia mti, huku walio kando yao wakiwa ni wanaume wawili waliovalia magwanda ya kijani kibichi. Vile vile, mtu wa tano amevalia suti na kando yao kuna shimo ambalo limetolewa, tayari kupanda ule mche.

Tunaona milingoti iliyopangwa kwa mistari ambayo juu yake kuna benderaza nchi mbalimbali. Vilevile kwa picha tunaona ua mdogo na kando yake vivuli viwili vya watu ambao wanaonekana kuwa wapo katika mazugumzo.

Wanaume watatu wanaonekana wakipita kwenye reli karibu na mitaa ya makazi duni. Vilevile kwenye upeo wa macho kuna mto ambao unaonekana umechafuka sana. Mandhari yenyewe yakiwa mimea inayochipuka na yenye kijani kibichi kando ya mto.

Maji yanayotembea kwa kasi yanaonekana kuangukia mahali penye bonde na mawe makubwa. Kwenye mandhari kuna miti na uoto asili ambao unaonekana ukichipuka. Vilevile kuna mfereji ya maji ambayo inatoka katika sehemu ile.

Mwanaume mmoja anaonekana amekalia chombo cha kubebea maji kinachovurutwa na mikono na kwa kiasilia kinaiwa mkokoteni. Chombo hichi aidha kimepakiwa na mitungi mingi sana.

Mkono mmoja unaonekana ukimguza mgongo kifaru mtoto ambaye bila shaka watu kadhaa wamekuja kumwona katika hifadhi la wanyama. Mandhari nyuma inaonyeshana mchanga tu bali hakuna nyasi kama vile anavyotakikana katika bustani.

Ndovu wanaonekana wakivuka katika mbuga la wanyama. Vile vile, kuna gari ambalo limeegeshwa kando na watalii ambao wanaangalia ndovu. Kwenye mandhari ,kuna maji ambayo yanapita kando na nyasi iliyoota kiasilia.

Twiga, takriban watatu, wanaonekana wamesimama katika ua wa mbuga ambayo wamewekwa, huku, watu wakionekana kuwaguza, na kuwapa chakula, huku wengine wakiwapiga picha. Watu hawa huenda ni watalii, ambao wamekuja kuwaona twiga hawa.

Mwanaume mmoja aliyebebea begi la kibinafsi anaonekana amesimama katika dari ya nyumba huku akimtazama twiga moja na kuonekana kuashiria kumpa chakula yule twiga. Vilevile katika mandhari ya nyuma kuna twiga mwingine anayechukua majani, na vilevile kuna miti na misitu kuonyeshana yupo katika mbuga la wanyama.

Kijito kimoja chenye maji machafu zaidi kinaonekana kupitia katikati ya majengo yaliyo jengwa kwa pamoja sawia na kitongoji duni. Vile vile katika mandari ya nyuma kuna nyasi inaokua katika ufuo wa kijito hichi.

Watalii wengi wanaonekana wameinua kamera zao kuwapiga picha ndovu wanaocheza na mchanga na kuacha kivumbi. Aidha ndovu hawana pembe, kumanisha kwamba ndovu hao wapo katika hifadhi ya wanyama ili kuzuia pembe zao kung'olewa na wanaoiba pembe za ndovu.

Kando na majumba yaliyoezekwa kwa mabati na kisha kwa pamoja katika kitongoji, kuashiria ni kitongoji duni. Kunaye mtoto moja anayeonekana akizoa taka katika mto uliyo mchafu zaidi. Vilevile kina mama wawili wanafua nguo kando na huo huo mto na mwanaume moja anaonekana kusimama na kuangalia.

Jaa kubwa la takataka zilizotupwa ovyo ovyo linaonekana karibu na majumba yaliyojengwa kwa pamoja sawia na kitongoji duni. Vile vile jaa hili la taka linaonekana kuwa karibu na mto ambao umefunikwa na taka, uharibifu wa mazingira.

Wanaume wanaonekana wakifanya kazi karibu na mfereji wa maji ulio ndani ya mtaro. Vile vile kunaonekana wanaume wengine walio upande wa juu wakiangalia ile kazi inayofanywa na wale wanaume walioweza kubeba ule mfereji mkubwa.

Kwenye mandhari ya kupendeza kuna mandhari ya nyuma ya milima na mabonde huku uoto wa nyasi ya kiasilia ukionekana. Vile vile kuna mti na mbingu limejawa na mawingu. Vile vile ardhi inaonekana kuchakaa katika mandhari ya mbele.

Watu watatu akiwemo mtoto mmoja wanaoneka kwenye upeo wa macho, katika bustani moja iliyozingirwa na miti na pia uoto wa nyasi asilia huenda ikawa ni bustani ya watu kwende na kuangalia mandhari na kufurahia.

Katika mbuga la wanyama, tunaweza kumuona twiga mwenye kimo cha juu zaidi , vile vile kuna majumba ambayo yapo nyuma ya bustani hii, ambayo yaonekana bustani hii iko karibu sana na mji. Vile vile kuna mti kuna miti mingi katika bustani ile.

Punda milia wawili wamekaa sako kwa bako huku mmoja akiangalia huku na mwingine kule katika bustani la wanyama. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo makubwa makubwa ya ghorofa ambayo yanaashiria kwamba mbuga hii iko karibu na mji. Vile vile kuna maandhari ya nyasi iliyoota kiasilia ambayo bila shaka ni chakula kwa hawa pundamilia.

Katika mbuga la wanyama, twiga mmoja mrefu mno anaonekana akiuvizia mche wa mti. Kando yake kuna mandhari ya kijani kibichi ya nyasi na vile vile kwenye upeo wa macho kuna majumba kadha wa kadha yakiashiria kwamba mbuga iko kando na mji mkuu.

Mhudumu mmoja katika mbuga ya wanyama anaonekana akimpa mtoto wa ndovu maziwa ili kumnyonyesha. Ndovu huyu anaonekana kumsaidia kushika maziwa haya Kwa kutumia pua yake.

Tumbili moja aning'inia kando na mti. Vilevile kuna uoto wa miche asilia na nyasi chini ya mti aliyoukalia. Tumbili huyu ni wa rangi nyeusi na nyeupe. Vilevile ana macho ya rangi ya hudhurungi.

Maji safi yanaonekana kupitia mto mkubwa. Kando na mto huu unaonakena miti ambayo ni ya kijani kibichi na nyasi ambayo imeota kiasilia. Vilevile kunaonekana mawe kando na mto huo.

Takriban punda mili watano wanaonekana wakiwa katikati ya barabara iliyomo katika mbuga la wanyama au bustani la wanyama wote wa asili ukiwa ni nyasi na miche kando kando. Katika upe wa macho kuna mnyama mwingine anayeonekana kuila miche.

Watu wawili wanaonekana, mmoja akiupanda mti na mwingine akiumwagilia mti. Huku wakiwa mahali ambapo inaonekana kwamba, miti ilikatwa hapo awali. Hivi katika njia ya kuhifadhi mazingira, wanapenda miti na kuimwagilia maji.

Kidosho mmoja anaonekana amekalia shuka ya rangi ya manjano. Katika mandhari yake kuna miti na mimea ambayo imeweza kumzingira na vilevile, anaonekana kuwa amebeba maji na mabegi mawili.

Msitu umeuzingira mlima na uko na miti aina ina tofauti. Msitu huu unaweza kuonekana kupoteza miti mingi kwa njia ya binadamu kuweza kutaka miti.

Ndovu watatu watoto wanaoonekana hawajamea pembe wanaonekana wakichumia majani huku wachungaji wao wakiwa wanaangalia katika mbuga ya kuhifadhi ndovu hao.

Maji machafu yanayoonekana kuenda kwa haraka au kwa upesi sana, yanaonekana kuwa ndani ya mto ulio kando na takataka zilizotupwa ovyo. Vilevile, katika mandhari ya nyuma kuna majengo yaliyojengwa mkabala na vitongoji duni.

Takriban wanaume tano wanaonekana wakitumia neti kuzoa taka katika mto ulio na maji yaliyochafuka kweli kweli. Mandhari ya mto huu na kando kando ya mto huu kuna uchafu mwingi unaoonekana.

Afisa wa kuwalinda wanyama anaonkekana kumfuata kifaru mmoja ambaye ameweza kupigwa mshale huku akiwa ameshika blanketi. Kifaru huyu anaonekana akitembea kwa kasi huku mandhari ya nyuma ikiwa ni nyasi iliyokauka zaidi na kuota kiasilia.

Fisi mmoja anaonekana kaangalia nyuma huku mandhari ya nyuma ikiwa ni nyasi ya kiasilia iliyoota. Fisi huyu bila shaka yuko katika mbuga. Upeo wa macho waonyeshana kwamba kuna miti na hata mimea mingine iliyoota katika mbuga hiyo.

Katika eneo ambalo linakaa kweli eneo la kitongoji duni, kuna mifereji aina aina inayotoka kwenye maji taka na takataka iliyozolewa na kuekelewa vibaya. Vilevile, kuna majumba ambayo yamejengwa Kwa pamoja kama vile kitongoji duni na watoto ambao wanachezea katika yale maji taka.

Maji mengi nyenye rangi ya mchanga yanaonekana kupita chini ya daraja moja kubwa lililo na mifereji juu yake. Aidha kuna wanaume wawili ambao wamesimama kando na chumba lililojengwa kando na daraja hili na gari moja lenye rangi nyeupe limeweza kuegeshwa pale. Manthari ya nyuma inaoneshana miti aina aina.

Mto unaoonekana kubeba maji taka tele, unapitia kando ya shamba lililozolewa taka na majengo ambayo yanaonekana yako karibu sana na mto ule, kando na kanuni za sheria kuhusu mazingira.

Mtoto mmoja anaonekana kuchezea maji yaliyo machafu katika mto. Vilevile wanawake wanaonekana kufulia nguo katika mto huo huo. Majitaka yanaonekana kuingia kwenye maji na maji yenyewe ni machafu. Kando na mto huo kuna kitongoji duni kilichojengwa.

Jamaa mmoja anaonekana akiweka mifereji, ndani ya mtaro wa mabomba maji taka. Jamaa huyu anaonekana kuwa katika makaazi duni, yaani mitaa ya mabanda.

Katika eneo ambalo linakaa kama vile msitu ama bustani kuna miti ambayo imepandwa moja kando na mwingine mbali sana. Miti hii imezugukwa na mandhari ya nyasi na inaonekana kwamba miti inaweza kukatwa sana katika eneo hili.

Swara takriba watano wanaonekana wakibugia nyasi iliyoota asilia katika mbuga la wanyama. Vilevile katika mandhari ya nyuma, mti mmoja mwenye majani ya kijani kibichi kabisa waonekana umesimama tisti.

Mnyama mkubwa aina ya ndovu anaonekana akibugia miche midogo ya miti. Aidha ndovu huyu anaonekana kuwa ameng'olewa pembe zake. Vilevile katika upeo wa macho kuna watu wengi ambao wanamwangalia na kumtazama yule ndovu akibugia.

Matawi yaliyoanguka kutoka kwa mti yanaonekana yanaelea juu ya maji. Matawi haya yanaonekana kufunikia samaki ambao wanajaribu kutoa vichwa vyao juu ili kuweza kupata hewa.

Mtu mmoja anaonekana amejibanza kwenye lango la kinga juu ya daraja ambalo chini yake kuna maji mengi ambayo yanapita kwa kasi mno. Hivi yanaonekana kuwa maporomoko ya maji. Vile vile, daraja lenyewe limejengwa kwa nguzo za msaada na vyuma na kutumia simiti.

Swara wawili na mbuni moja wanaonekana wakichumia kwenye nyasi iliyoota kiasilia katika mbuga iliyo na mandhari ya mti na miche mingineyo. Vilevile kunaweza onekana katika mandhari ya nyuma uwa ambao umetengenezwa ili kuwafugia wanyama hawa.

Kwenye maji yanayoonekana kuwa yenye rangi ya samawati kuna viboko wanaoning'nia kando na maji haya mengi ili kuota jua. Vile vile kuna ndege na kuna uoto wa nyasi asilia na mchanga.

Twiga takriban saba wanaonekana kutembea katika bustani. Katika mandhari ya nyuma kuna nyasi ambayo bila shaka twiga hawaitumii kwa kimo chao kirefu. Vile vile katika mandhari ya nyuma kuna rangi ya samawati kama vile mbingu.

Nyati mmoja anaangalia mpigaji picha huku nyati wengine wawili wakikunywa maji kwenye mto. Mandhari ya nyuma ikiwa nyasi iliyoota kiasili na wanyama hawa wakiwa katika mbuga au bustani la wanyama.

Kifaru mmoja anaonekana akisukumwa na wanaume takriban nane au kumi wakijaribu kumwingisha katika hifadhi la jisanduku ambalo, mmoja ameshikilia mlango tayari kufunga. Vilevile kifaru huyu amefungwa macho na kitambaa kilicho maalum cha kumfungia.

Basi moja ambalo linatumika kusafirisha uma, limeonekana kuegeshwa katika kituo cha mabasi. Pale kando yake kuna bango ambalo linaeleza mahali basi lenyewe linachukua abiria na kuwafikisha na pia bei ambazo wanalipisha katika kila tripu .

Katika barabara kuu kuna magari aina aina yanayo safiri kushoto na kulia. Huku kukiwa na magari ya usafirishaji wa umma kama vile mabasi, pia kuna malori inayosafirisha mizigo. Vilevile kuna watu wanaotembea kando na barbara, kuna pikipiki na kando ya barabara kuna ng'ombe wanaokula majani yaliyomea katika uzio wa barabara.

Magari madogo madogo yenye miguu mitatu, yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara huku usafirishaji mwingine wa umma aina ya mabasi yakionekana yameegeshwa mahali kwenye stendi la magari. Vilevile magari haya madogo yanajulikana kama tuktuk.

Basi moja linaonekana likishafirisha umma, aidha likiingia mjini au likitoka. Katika upeo wa macho pia, kuna matatu ambayo inatumiwa katika kusafirishaji umma. Katika madhari kuna majumba marefu marefu kuashilikia kwamba tuko mjini. Kwenye mlango wa basi hili, kuna mmoja ambaye amejishikiria ambaye huenda akawa ni manamba wa basi lenyewe.

Katika stendi ya magari, magari yamepangwa kwa safu huku wakiwa na mabango yanayoelezea magari haya yanapoelekea. Vilevile, watu wanaonekana wakitembea, wengine wakiwa wanasafiri na wengine wakiwa wachuuzi katika maduka haya yaliyo mkabala na magari haya yalipoegeshwa.

Stesheni ya magari kuegeshwa ilikuwachukua abiria katika usafiri wa umma. Kunayo mabasi ambayo yameegeshwa pale. Vile vile kuna pikipiki zikingoja abiria. Abiria wenyewe wanaonekana wakipitapita kuingia kwenye mabasi huku wengine wakibebewa mizigo. Mandhari ya nyuma ina majengo kubwa kubwa za ghorofa.

Basi moja la usafirishaji wa umma laonekekana limeegeshwa kando na bango kuonyeshana linakoelekea. Vilevile, kuna manamba mmoja aliyevalia sare za manamba akiwakaribisha wateja huku wengine wawili wanaonekana wamevalia nguo za manjano, kuonekana wakiongelesha wateja. Vilevile, basi lenyewe lina wateja ndani.

Katika stesheni ya kuabiri magari, basi moja limesimama likiwa na abiria ndani. Basi hili huenda halijajaa na abiria wengine wanangojewa waingie. Vilevile kuna bango linalotoa maelezo kuhusu linapoelekea basi hili.

Mwanaume mmoja anaonekana ameshikilia kibango cha kutangaza liendapo gari alilosimama kando yake. Vilevile kuna magari mengine yanayotimiwa katika usafirishaji wa umma, kutoka mahali pamoja hadi pengine. Vilevile abiria wanaonekana wakielekea ama kutoka, katika mabasi hayo.

Kwenye barabara, kuna magari ya kibinafsi yanayopita. Vilevile, kuna mabango yanayoangalia kushoto na kutoa maelezo kuhusu barabara kuu yenyewe. Vilevile, kwenye upande wa nyuma mandhari yanaonyesha miti ambayo imemea kwenye uzio wa barabara.

Mabasi mawili yanaonekana yakiingia katika jiji huku yakiwa mojawapo ya njia ya usafirishaji wa umma. Mbele ya mabasi haya kuna afisa wa trafiki ambaye anaonekana kuyaelekeza magari kutumia barabara ipasavyo.

Kando na basi lililoegeshwa kwenye stesheni, kunaonekana mwanaume mmoja akiwa amevalia suti ya samawati na viatu vyenye rangi ya ardhi. Mle ndani mwa basi kuna dereva anayeonekana akingojea abiria. Juu ya basi kuna bango linalotoa maelezo kuhusu basi linapoelekea. Abiria wengine wanaonekana wakitembea kando na basi hili.

Katika steni ya treni na pia steni ya matatu ambapo usafirishaji wa uma huonekana kuna matatu mingi na pia kuna reli kando.

Katika stesheni ya kuegeshea magari anaonekana mzee mmoja aliyevaa suti akiondoka huku wanaume wawili wakishikilia mabango karibu na mabasi yalipoegeshwa na kuonekana kuashiria kuwaita abiria.

Magari ya kusafirisha umma yameengeshwa kando ya barabara huku wateja wakionekana kuingia. Vile vile kuna mandhari ya majumba makubwa makubwa yaliyozingira magari haya kuashiria kwamba ni jiji.

Katika steni ya magari matatu na mabasi ya usafirishaji wa uma yameegeshwa huku yakiwa na mabango yanayo toa maelezo mahali ambapo gari hizi za usafiri wa uma zinaelekea. Watu wanaonekana wakipitapita huku wachuuzi kando kando wanauza bidhaa zao.

Mabasi ni mojawapo ya usafirishaji wa uma na hapa kuna msururu wa mabasi ambao unaonekana ukiingia kituoni cha kuegeshea mabasi. Vile vile, kuna abiria wanaoonekana wakiingia kwenye kituo hicho hicho huku wengine wakiondoka.

Mwanaume mmoja aliyesimama kando na mabasi ya usafirishaji wa umma, anaonekana kuliweka bango kwenye mgongo wake huku mwanamke aliye mbele yake akionekana kulishika bango lake kwa mkono. Wanaume wengine wawili waliovalia magwanda kama yale yake ya zambarau wanaonekana kuwaita wateja wakaribie gari. Vilevile mmoja ambaye amevaa magwanda ya rangi nyekundu amesimama kando.

Katika stesheni ya kubebea abiria basi moja limeweza kuegeshwa kando na jumba ambalo lipo mkabala na mandhari ya miti liliyo pandwa. Wasafiri wanaonekana katika pwita pwita zao huku dereva akingoja abiria wapande basi.

Katika Barabara ambayo inaonekana kuwa ikitumiwa kwa wingi, kuna malori mawili moja likielekea upande wa kushoto na lingine pande wa kulia. Vile vile kuna magari ya usafirishaji wa umma na aidha kuna boda boda au piki piki ambazo hubeba na kusafirisha wateja.

Mabasi ya usafirishaji wa umma yanaonekana yameegeshwa kwenye stendi. Vile vile, kwenye mandhari ya nyuma kuna jengo kubwa. Mabasi haya yana mabango ya kuelekeza wasafiri, mabasi yanapoenda na pia nauli. Kando ya basi moja hili kuna mwanaume ambaye amening'inia kwenye basi.

Majengo makubwa makubwa ambayo yanaashiria kwamba ni mji yanatukaribisha. Vilevile kuna mataa ya trafiki na watu wengi wanaopitia barabara kuu. Vilevile kuna magari ya kibinafsi na magari ya usafirishaji wa umma yanayopitia barabara.

Katika barabara kuu tunaona magari aina aina mengi yakiwa yapo mbiuni, huku kuna magari ya kusafirisha uma kuna magari ya kibinafsi na vile vile kuna watu ambao wanatembea kando na barabara.

Magari ya usafirishaji wa umma yanaonekana kusimamama kwenye stendi la magari , huku watu wengi wakionekana kupitia kwenye hiyo hiyo barabara na abiria wakionekana ndani ya magari haya, vile vile kuna jengo kubwa la ghorofa kadhaa , na pia kwenye upeo wa macho, kuna miti ya aina aina iliyooka kwenye mandhari ya nyuma

Katika barabara kuu iliyo na mandhari ya kupendeza ya nyuma ya miti iliyopandwa kando kando mkabala na barabara. Kuna malori mawili yanaoonekana kwenye mandhari ya mbele huku yakionekana kusafirisha mizigo. Vilevile kando ya barabara abiria wanaonekana kutembea na vilevile kuna magari ya kila aina kwenye barabara ile.

Katika barabara kuu tunaona gari moja ya usafirishaji wa umma ikiwa kwenye barabara. Pia kuna bango moja linalotangaza pombe mbele katika upeo wa macho.

Katika barabara tunaona magari mengi ya aina aina. Magari ya kusafirisha umma yanaonekana yameegezwa kwenya kando wa barabara huku magari binafsi yakionekana kwenye barabara lile. Vile vile kuna malori mawili ambayo yanasafirisha mizigo na abiria wanaotumia miguu kutembea katika kiegezo cha barabara.

Mabasi yanayotumika katika usafirishaji wa umma, yanaonekana yameegeshwa kando na barabara, huku manamba wakiwakaribisha wateja wao, kuwapeleka sehemu tofauti tofauti. Vilevile katika mandhari, tunaeza ona kwamba kuna majumba marefu marefu kuashiria kwamba, mabasi haya yameegeshwa mjini.

Katika barabara kuu kunayo magari aina aina ya kibinafsi pamoja na yale ya kusafirisha umma. Vile vile katika upeo wa macho tunaona mwanaume mmoja ambaye analiendesha bodaboda na kujisafirisha mwenyewe,

Katika stendi la gari kuna abiria aina aina wanaopita kwa barabara. Kuna mataa ya trafiki, katika mandhari ya nyuma kuna miti aina aina ambayo imechipuka na kuna jengo la ghorofa mingi ambalo liko kando. Vilevile kuna basi la kusafirisha abiria ambalo linaonekana kuingia stendi.

Katika stesheni la kuabiria magari, watu wengi wanaonekana wakiingia na kutoka wengine wao wakiwa wasafiri. Vilevile juu ya magari haya ya usafirishaji wa umma, kunayo mabango yanayoelezea magari yanapoenda. Kando na magari haya kuna wachuuzi wanaouza bidhaa kadha wa kadha kwa waabiri wa magari haya.

Katika barabara kuna magari aina aina mojawapo ikiwa ni lori moja lililobeba mbao. Huku kando upande mwingine kuna matatu na mabasi mawili yanayosafirisha uma, vile vile kuna wanaume walio kalia piki piki tayari kubeba abiria.

Wasafiri wanaonekana wakipitapita kwenye barabara ambapo kuna magari ya kubebea abiria na kuwasafirisha mabasi mawili. Kwenye mandhari ya nyuma kuna majengo makubwa makubwa ya ghorofa ambayo yanaonyeshana kwamba ni mji. Vile vile kuna miti iliyopandwa kando na maghorofa haya.

Mabasi ya kusafirisha umma yanaonekana kuwa katika jiji, ambalo lina majengo kubwa. Nyaya za stima pia zinapitia pale. Basi moja linaonekana kubeba mizigo juu yake. Watu wanatembea kando ya mabasi haya.

katika steni aidha stesheni ya magari, kunayo basi moja la kusafirisha umma ambayo limeweza kuegeshwa. Kando na hilo basi kuna kibao kinachoelezea mahali basi lenyewe linakoelekea. Vilevile, kuna abiria wanaoonekana kupitapita na hata dari wanaobeba mizigo na wachuuzi waliokaa mkabala.

Katika stesheni ya kuchukulia abiria na kuwasafirisha, kunaonekana basi moja limeegeshwa. Kando na basi hilo kuna maji yaliyowekwa kwenye sakafu. Vile vile kuna bango moja linalotoa maelezo linakoelekea basi lenyewe.

Mabasi ya kuwabebea abiria yanaonekana yameegeshwa huku manamba wa haya mabasi wakionekana kushikilia mabango na kuwaita wateja wa kila aina huku wakiwaelekeza mahali magari hayo yanaelekea.

Katika barabara ambalo laonekana ni kuu, kuna mataa ya trafiki ambayo yanawaka nyekundu hivi kuashiria magari yasimame. Vile vile kuna mabasi ya kusafirisha umma na matatu na boda boda, vyote vikiwa ni vya usafirishaji wa umma.

Katika stesheni ya kuabiri magari, magari ya kubeba na kusafirisha abiria yanaonekana kusimama kwa safu. Vilevile watu wanaonekana wakitembea katikati ya magari hayo. Mkabala na magari hayo kuna maduka, na juu ya magari hayo kuna mabango yanayoeleza magari yanakoelekea.

Katika stesheni ya kubebea abiria, abiria wanaonekana wakiingia kwenye basi moja la usafirishaji wa umma huku wengine wakiwa katika pitapita zao. Mabasi mengine ya kusafirisha abiria yanaonekana yameegeshwa mkabala na basi hili. Vilevile kwenye mandhari ya nyuma, kuna saa ya jiji ambalo limesimama tisti kando na majumba marefu marefu.

Katika stesheni ya kubebea abiria, kunayo magari mengi yanayoonekana kuwa yamebeba mabango juu, ya kuwaelekeza waabiria, bei ya safari na hata mabasi haya yanapoelekea. Magari haya ni pamoja na mini basi zilizoegezwa na kungoja abiria. Vilevile, kuna majengo makubwa makubwa.

Katika barabara kuu, magari ya kila aina ya usafirishaji wa umma na usafirshaji wa kibinafsi yanaonekana kutumia barabara hio. Aidha magari, magari aina ya matatu yanaonekana kwa barabara yakisafirisha umma.

Barabara inaonekana kuwa ni barabara kuu huku kwenye mandhari katika upeo wa macho kuna majumba mengi kuashiria kwamba barabara yenyewe iko karibu na mji. Vilevile karibu sana nasi katika upeo wetu wa macho kuna gari ambalo linaonekana kuwa ni la kusafirisha abiria aina ya matatu.

Katika stendi la mabasi, kuna basi aina aina ambazo zimeegeshwa na iliyo katika upeo wa macho ina abiria tayari ndani huku wengine wakiingia. Vile vile mandhari ni ya majumba makubwa kuonyeshana ni mji fulani.

Magari aina aina yanayotumika katika usafirishaji wa umma yakiwemo mabasi na minibasi yanaonekana kuingia katika steni la kubebea abiria. Vile vile wanaonekana abiria au watu binafasi wakitembea barabarani.

Katika stesheni ya kubeba abiria. Pikipiki mbili na wahudumu wake zimeegeshwa, vilevile kuna basi lakusafirisha abiria na kando lake kuna bango linaloaeleza mahali basi lenyewe linapoelekea. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo kuashiria kwamba ni mji.

Katika steni ambalo ni la mabasi ya usafirishaji wa umma, tunaona mabasi takriban manne yamepangwa na kuegeshwa mtawalia. Vilevile kuna watu ambao wameshika mabango wakieleza mabasi hayo yanaelekea wapi. Vilevile kuna halaiki ya watu ambao wanapitapita huku wengine wakiabiri mabasi haya na wengine wakipita.

Mabasi ya kuwasafirisha umma yanaonekana yameegeshwa, mahali ambapo kuna mandhari ya jiji. Vilevile panaonekana watu wengi wakipita kando, aidha wengine wanayapanda yale mabasi na wengine kuyashuka.

Ndari ya nyumba iliyotumiwa mabati ambayo huweza kuingiza mwangaza inaonekana. Vile vile kuna mifereji ya kukabiliana na maji ya mvua na kuyachukua ili kujaribu kutoyapoteza na kuyaweka wakati wa kiangazi.

Ardhi iliyolimwa au kuchimbwa na kuachwa kudhoofika inaonekana. Kwenye mandhari ya nyuma hakuna mche hata moja uliyopoa. Vilevile mifereji ya maji iliyo katika inaonekana ikichipuza kutoka mchanga huu. Bila shaka mchanga huu badala ya kulima ulidhoofika kwa ukosefu wa maji.

Mifereji takriban mitano ambayo yaonekana kwamba imeoza zaidi kutokana na mvua na huenda mifereji hii ikawa ya chuma. Inaonekana kwamba imelalia imewekwa mahali ambapo imelalia nyasi na kutupwa bila mipangilio.

Jijini kunalo lori moja ambalo limebeba taka na wazoaji wa taka wamekalia juu ya lori hili, vile vile kuna mabasi kwenye upeo wa macho.

Lori moja la kuzolea taka linaonekana likiondoka huku wazoaji taka wakiwa wamekaa juu yake. Kando na lori hili kuna watu wanaotembea na pia katika mandhari ya nyuma kuna majengo makubwa makubwa.

Mtaro mkubwa umeweza kuchimbuliwa na trekta ya kuchimba mawe, huku mawe yakiegezwa kando kando na mtaro huu. Vile vile kuna kivuli cha mtu na kuna majengo katika mandhari na nyaya za stima zinazopita kando.

Taka limezolewa na kutupwa kando ya mto. Taka hili likiwa linaharibu mazingira kwelikweli na maji yenyewe yakionekana machafu. Vilevile miti inajaribu kujiopoa kwenye hili taka, lakini rangi yake aidha rangi ya matawi yake sio kijani kibichi halisia.

Mifereji ya maji takribani minane au tisa inaonekana kuwa imewekwa kwenye ardhi huku mifereji yenyewe ikiwa ya rangi ya samawati. Mifereji hii hutumiwa katika kusambaza maji kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Majumba yaliyojengwa sako kwa bako kama vile kwenye mtaa wa kukodisha yanaonekana yamewekelewa matanki ya kuhifadhi maji juu. Matenki haya yanaonekana kuhitjika kuhifadhi maji katika eneo hili.

Maji taka yanaonekana kuokolewa kutoka kwa mifereji chini ya maji huku makaratasi na takataka zinginezo zikiwa zimeingia katika maji haya.

Kando na majumba ambayo yanaonekana kwamba yanaishi watu ama huenda yawe maduka kunaonekana kuwa na takataka iliozolewa na kutupwa kwa njia isiyofaa huku ikiharibu mandhari ambayo bila shaka ingekua safi sana pasingekuwa na takataka iliozolewa na kutupwa vibaya kando ya majumba hayo.

Lori kubwa lililobeba kreni inayotumika katika uchimbaji wa maji ya kisima; limeonekana limeegeshwa kando ya barabara mahali ambapo kunaonekana kuna ukame mwingi sana maanake mchanga umechakaa. Vile vile lori hili linaweza tumiwa kubeba tenki la maji.

Takriban wanaume watano wamesimama kando na mashine kubwa kubwa zinazotumiwa kutengeneza reli, huku mashine moja ikiwa imefungiliwa mifereji ya chuma na kuonekana kwamba, itatumika kuweza kuopoa maji chini ya reli hii.

Mfereji unaonekana kwamba umeshikanishwa na kifunguo cha chuma, Kunaonekana kwamba pia kuna vifungio viwili katika upande wa kulia na kushoto wake ambavyo ni vya rangi ya samawati. Vile vile, kifungulio kilicho cha chuma ni cha rangi ya hudhurungi.

Mashine ya kusafisha maji inaonekana pamoja na mitungi kadhaa ya maji, aidhaa, vibuyu kadhaa vya maji. Mashine hii ikiwa ni mojawapo wa mfumo wa usambazaji wa maji, na kiasi ambacho kinatumika hapa kusafisha maji kinaonekana kuwa pale.

Lori kubwa linaonekana likipita jumba ambalo lina maelezo kwamba ni jumba linalotumika kama hoteli. Vile vile lori hili libebeba takataka ambayo bila shaka imezolewa. Wanaume takriban wanne wanaonekana wamekalia lori hii juu ya takataka.

Mifereji mingi inaonekana kuning'inia kwenye ukuta huku mifereji ikiingiza maji na ingine kuizoa. Vilevile kuna vidude vyenye rangi nyeusi ambavyo vinaonekana vinaelekeza vile maji yatakavyotumia. Vilevile kwenye ukuta huo huo kuna nyaya zinazokaribia kuwa nyaya za stima.

Maji mengi yenye uzito na upesi mwingi mno yanaonekana kuteremka katika mto. Pale pale kuna mawe makubwa ambayo yanaonekana kuwa yametengeneza maporomoko haya ya maji.

Maji yanaonekana kupitia katika kidimbwi aidha mtaro uliochimbwa katikati ya shamba kubwa lililo mkabala na majengo. Vilevile maji haya yanaonekana kuwa maji taka yaliyozolewa kutokana na majengo haya ama yakawa ni maji yaliotokana na mvua wala sio ya kuchipuka kwenye ardhi.

Mkabala na majengo yaliyojengwa pamoja na yakaezekwa kwa mawe kunao mchanga uliochimbuliwa na kufukuliwa ambao waonekana kwamba ni uharibifu wa mazingira vile vile mifereji inaonekana ikichipuza kwenye mchanga huu ulio chimbuliwa vile vile katika mandhari ya nyuma anaonekana mwanaume moja akitembelea ardhi hiyo.

Kando na mto kuna miti inayomea. Kuna majumba mengi katika upeo wa macho hivi kuashiria kwamba ni majengo ambayo husihi watu. Vile vile kuna takataka iliyozolewa na kutupwa ovyo kando ya mto hivi kuharibu mandhari ya mto kabisa.

Duka la usafishaji wa maji laonekana limefunguliwa, mlendani katika upeo wa macho kuna machupa aina aina ambayo yamejazwa na maji yaliyosafishwa.

Mifereji mingi ya kusafirisha maji imeekwa moja juu ya nyingine. Mifereji hii ni ya rangi nyeusi juu na pia ni ya rangi ya samawati ndani. Mifereji hii hutumiwa kusambaza maji kutoka mahali pamoja hadi mahali pengine na huenda itatumiwa chini ya ardhi.